Hii ni miguu ya mtu mmoja akiwa amesimama ndani ya bafu au sehemu ya kuogea. Mtu huyo amesimama wima, miguu yake miwili imekanyagwa kwenye sakafu ya bafu yenye rangi nyeupe. Bafu lenyewe linaonekana kua jeupe, na kwenye kona kuna tundu la maji la rangi nyeusi au kijivu.

Hiki ni kifaa kidogo kinacho tumika kufunga au kufungua vifungo hasa kwa watu walio na matatizo ya kutumia mikono yao. Kuna mpini mweusi mzito unaoweza kushikwa kwa urahisi na mwisho wake Kuna kitanzi cha chuma chenye waya ,kinaonekana kuwa ni kifaa cha kusaidia kilichotengenezwa na kampuni ya Oxo kama ilivyo onyeshwa kwenye mpini.

Wahudumu wa afya au wamevaa mavazi ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa katika wodi ya wagonjwa mahututi. Vifaa vya matibabu kama mashine za kusikia kupumua na vitanda vya hospitali vinaonekana. Mazingira yanaonyesha hali ya uangalizi wa hali ya juu kwa wagonjwa wanaohitaji huduma maalum za kiafya.

Hapa kuna maelezo ya njia tatu za kujikinga kutokana na maradhi ya kupata ugonjwa wa Malaria. Ya kwanza ni kupata chanjo, ya pili ni kubeba vifaa vya kujikinga kama dawa na nguo ndefu na ya tatu ni kutumia chandarua wakati wa kulala.

Mwanamume anasafisha mikono yake kwa kutumia maji kutoka kwa tangi la kijani lililoandikwa Vivo Energy. Ameinama huku maji yakimwagika ndani ya beseni jeupe. Pembeni yake kuna mwanamke aliyevaa barakoa. Watu wengine wanaonekana kwenye soko wakiendelea na shughuli zao.

Daktari wa macho akimchunguza mvulana kwa kutumia kifaa cha macho. Ako aktika chumba ca hospitali kilicho safi chenye mwagaza mzuri na samani za ofisi. Daktari amevaa koti jeupe la kazi na anamchunguza kwa umakini kuhakisha afya ya macho ya mvulana iko sawa.

Mgonjwa amelazawa katika chumba cha wagonjwa mahututi huku akihudumiwa na mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga. Mashine za kitabibu zipo kando ya kitanda zikifuatilia hali yake. Hii inaonyesha huduma ya hali ya juu kwa wagonjwa wazee au walio na hali hatarini.

Mngojwa amelazwa kitandani katika chumba cha wangonjwa maututi. Ana mashine ya oksijeni na vifaa ya kufuatilia hali ya moyo. Mtoa huduma amevaa mavazi ya kujinga kabisa na anamhudumia kwa uangalifu mkubwa. Ishara ya huduma ya kiafya ya hali ya juu kwa mngonjwa aliye tahatarini.

Gari ya huduma za afya ya jamii lenye maandishi ikiwa limeegeshwa katika eneo la kijijini. Limepakwa rangi ya kijani na nyeupe likiwa na namba ya usafiri inayosomeka vizuri. Ili linaonyesha kuwa ni sehemu ya mpango wa kufikia wagonjwa katika maeneo ya mbali kwa huduma za afya.

Wahudumu wa afya ya jamii wanamhudumia mtoto mdogo kwa kumlaza kwenye kifaa maalum cha kupima urefu au uzito. Wamevaa barakoa na wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini mkubwa. Mtoto amelazwa kwa utulivu huku akishikiliwa kwa upole, ishara ya huduma ya afya ya jamii inayolenga kuangalia maendeleo ya watoto.

Wahudumu wa afya ya jamii, wakipima joto la mwili, mzee aliyeketi kwa kutumia kifaa cha kisasa cha kupimia homa. Wamevaa mavazi rasmi ya kazi na barakoa kwa ajili ya usalama wa kiafya. Zana za kiafya zimewekwa kwenye kiti jirani, na shughuli hii inaonekana kufanyika katika kijiji au eneo la jijini. Hii ni juhudi ya huduma ya afya kufika kwa wananchi moja kwa moja.

Watu wamekaa kwa vikundi kwenye viti vya plastiki ndani ya ukumbi ,wakijadiliana au wakishiriki mafunzo. Baadhi yao wamevaa sare za buluu zenye nembo ikionyesha wahudumu wa afya au watoa huduma kwa jamii. Kuna bango la taarifa ukutani na mazingira ni ya ndani ya taasisi au cha jamii.

Kikundi cha wahudumu wa afya ya jamii kimeketi pamoja wakijadiliana. Mmoja wao anaonekana akiwa amevaa shati lenye maandishi community health worker . Hii inaonyesha jitihada za kutoa elimu na huduma za kiafya kwa jamii katika mazingira ya kijijini au mijini.

Huyu ni daktari wa macho au agrometist akimchunguza mgonjwa wake. Daktari huyu ni mwanamke mchanga ame vaa miwani, koti jeupe la daktari na glovu nyeupe, anatazama kupitia kifaa maalum cha kuchunguza macho kinacho julikana kama sletium . Mteja wake kijana amekaa kwenye kifaa hicho na anatazama ndani. Nyuma yao kwenye ukuta kuna bango la kielimu lenye michoro mbalimbali za macho na mwili za binadamu.

Dakatari wa meno amevaa glavu na anatumia vifaa maalum kumwangalia mgonjwa anayehitaji huduma ya meno. Mgonjwa anatabasamu akionyesha meno yake, na mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki safi ya kisasa.

Mtu anaonekana akitumia kijiti kama mswaki, ili kusafisha meno yake, akionyesha namna ya kutunza usafi wa meno, kwa kutumia mbinu za jadi za kiafrika, hata kama hana uwezo wa kununua mswaki wa fedha.

Tabasamu la mtu inaonyesha meno meupe, safi na yaliyo katika mpangilio mzuri. Mdomo ni yenye afya na ngozi ya uso ni safi, ishara ya usafi mzuri wa kinywa na matunzo ya afya ya meno.

Eneo lilioadhiriwa na mafuriko ambapo waokoaji waliovaa mabunda ya kuokoa maisha wanasongea ndani ya maji ya matope wakijaribu kuwasaidia waadhiriwa. Nyumba zimeharibiwa vibaya na vifaa vya yumbani vimetapakaa ndani ya maji. Hali inaonyesha hadhari kubwa ya janga ya mafuriko katika makazi ya watu.

Hii ni timu ya uokoaji inayowezekana kutoka shirika la msalaba mwekundu la Kenya ikishughulikia hali ya mafuriko. Wanaume kadhaa wamevaa jaketi za kuokoa maisha zenye rangi ya machungwa na mmoja wao ana maandishi ya Kenya red cross nyuma ya jaketi. Wako kando ya mto wenye maji mengi na matope yaliyofurika na kufunika miti iliyo kando ya mto. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Boti la kisasa linaelea juu ya maji kwa kasi, likiwa na watu waliovaa mabunda ya kuokoa maisha. Inaonekana kutumika kwa shughuli za uokoaji, usafiri wa dharura au doria majini. Boti limeundwa kwa usalama, na ufanisi wa kusafiri baharini. Zikiwa ziwani au kwenye mito, hasa wakati wa dharura, au huduma za afya na usalama.

Wahudumu wa huduma za dharura wamevaa mavazi na helmeti wakihudumia eneo lililoathiriwa na janga, inaonekana kuwa ni moto. Umati wa watu umekusanyika wakitazama shighuli za uokoaji. Jengo la makazi lenye alama la kuingua linaloonekana nyuma, na ardhi imetapakaa mabaki ya moto.

Watu wamezama kwenye maji ya mafuriko katika mtaa wa mabanda. Barabara imejaa maji yenye matope na watu wamesimama huku wakionekana wenye wasiwasi na tahadhari. Nyumba zilizozunguka zimejengwa kwa mabati zikionyesha mazingira ya kipato cha chini. Tukio hili inaashiria athari ya mvuo kubwa au mfumo duni ya mifereji ya majitaka.

Kikosi cha uokoaji kikiwa kwenye oparesheni ya dharura wamevaa sare nyekundu na kofia ngumu za rangi ya machungwa kwa usalama; huku wakibeba mtu aliyejeruhiwa kwenye machela kuelekea kwenye gari la wagonjwa. Watu wengine waliovaa sare tofauti wanaonekana wakisaidia au kuangalia hali. Mandhari inaonyesha tukio la mjini ikiwa ni sehemu ya jiji yenye majengo ya biashara.

Watu wamesimama kwenye maji ya mafuriko karibu na mashua, wakionekana kushiriki katika juhudi za ukoaji au usafirishaji wa dharura. Maji yamejaa mitaani, ishara ya athari kubwa za mafuriko huku jamii ikijitahidi kukabiliana na janga hilo kwa msaada wa vyombo vya usaidizi.

Mwanaume anajaribu kuzima moto unaosambaa kwenye nyasi kavu kwa kutumia matawi. Moto unaonekana kusambaa kwa kasi huku moshi mzito ukifunika anga. Hali hii inaonyesha tukio la dharura la moto wa nyika na juhudi za haraka za kudhibiti majanga kwa njia za kienyeji.

Wanaume watatu wakiwa ndani ya kitalu cha miti au mimea unaonekana. Wanaume wawili wamevaa fulana na mmoja amevaa kofia na wote wamejikita kwenye shughuli ya upandaji au utunzi wa miche. Wanaonekana wakishika miche midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki. Miche hiyo imepangwa kwa safu ndefu na ina majani ya kijani. Kitalu hicho kimefunikwa na wavu au wavu wa kivuli juu yake jambao linaloonyesha kuwa ni mazingira ya kulinda mimea dhidi ya jua kali.

Pikipiki ikiwa barabarani ikibeba mtu mmoja aliyebeba mizigo miwili, iliyofungwa vizuri, moja juu ya nyingine, nyuma yake inaonekana. Pikipiki hii inatoa moshi mweusi mwingi unaoashiria uchafuzi wa hewa. Pikipiki hii inaonekana ikipita karibu na lori kubwa na nyuma yao kuna magari mengine yaliyosimama au yakitembea polepole. Picha hii inasisitiza swala la uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na moshi wa magari.

Huu ni uwanja wa gofu wenye majani mabichi yaliyokatwa vizuri. Katikati ya picha kuna eneo la kuwekea mpira lenye rangi ya kijani kibichi na bendera nyeupe ndogo iliyotundikwa kwenye shimo. Kando ya eneo hili la kijani kuna matuta ya mchanga yenye mchanga mweupe. Eneo lote la uwanja lina miti kadhaa iliyotawanyika na kuna sehemu zingine za nyasi zilizonyolewa fupi.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi ya upasuaji wakiosha mikono yao kwa uangalifu katika sehemu ya usafi hospitalini. Hili linaonyesha umuhimu wa usafi mkali kabla ya shughuli za kitibabu ili kuzuia maambukizi. Mazingira haya ni ya kitaalamu yakisisitiza viwango vya juu vya usafi katika huduma za afya.

Mbegu mbalimbali za kunde zimewekwa kwenye vyombo vya udongo na magunia ya katali. Kuna mbaazi, ndengu, choroko, kunde, njegere, maharagwe meupe- mekundu na meupe, zote zikiwa safi na zimepangwa kwa mpangilio. Mazingira yanaonyesha soko au sehemu ya kuhifadhi nafaka.

Watu waliovaa sare za kijani, wanafanya usafi wa mazingira katika mtaa wa makaazi duni. Magunia na mifuko ya taka imekusanywa na tayari kupakiwa kwenye lori la taka. Hii inaonyesha juhudi za usafi wa mazingira na afya ya jamii kupitia programu ya usafi wa kitaifa.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi inatanda hadi mbali, huku jua liizama likitoa mwanga wa machweo angavu. Maandari ni tulivu ikionyesha mazingira safi na afya ya mazingira muhimu wa kilimo endelevu na uzalisha wa chakula.

Hili ni jengo la kituo cha afya cha Uthirui Mutua Health Centre. Jengo hili lina rangi ya mchanga na lina madirisha ya mramba enye fremu nyeusi. Mlango wa kuingia ina milango miwili ambao ya rangi nyeusi, karibu na mlango kuna mabango kataa yaliobandikwa kwenye ukuta na upande wa kushoto kuna hema jeupe labda la huduma za ziadha au tukio maalumu.

Hii ni duka la dawa lilioandaliwa vizuri, lenye bidhaa mbalimbali kama dawa za hospitali, vifaa vya afya, bidhaa za usafi wa mwili na virutubisho. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha upatikanaji wa huduma kwa wateja. Pia kuna sehemu ya kukaa kwa wateja wanaosubiri huduma.

Meza ya uchunguzi ya wagonjwa inaonekana kuwa katika hali duni ikiwa na mikwaruzo na mipasuko kwenye godoro lake la juu ,imewekwa ndani ya chumba cha huduma za afya kilicho na ukuta wa rangi ya samawati nyepesi na kaunta za kona iliyo na vifaa kama glovu na dawa ,hali ya meza inaashiria uhitaji wa matengenezo au kubadilisha ili kuhakikisha usalama kwa wagonjwa.

Mashine ya kisasa ya kupima macho inaonekana kutumika katika kliniki au hospitali ya macho. Ina sehemu ya kuweka kidevu na paji la uso kwa mgonjwa na lensi au kamera mbele inayotazama moja kwa moja ndani ya jicho. Vifaa kama hivi hutumika na wataalamu wa macho kutathmini hali ya macho kama vile kuona vizuri au kugundua matatizo ya retina.

Ni chumba cha maabara ya tiba. Meza ni ya mbao ngumu. Ambayo hutumika kuchukua sampuli za damu kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Nina pangwa kwa ustadi. Ndani ya vipaneli vya kioo. Kwa ajili ya usalama na urahisi wa usafishaji.

Vifaa viwili vya usaidizi wa kutembea, kigongo na polka zimewekwa kwa chumba kina kaa cha afya, vyote vimetengenezwa kwa metali na vina sehemu ya kushika kwa mkono kwa urahisi, viko karibu na kiti vikionyesha kuwa vinatumiwa kusaidia mtu mwenye matatitizo ya kutembea.

Kuna dawati lenye kompyuta inaotumika kwa kuonyesha picha ya mfupa. Inaonyesha matumizi ya teknolojia ya x-ray au radiografia katika huduma za kiafia. Vifaa vya mezani kama kibodi, panya na skana. Inaonyesha mazingira ya mchunguzi wa kitibabu.

Kifaa hiki ni kiti cha meno kilicho na vifaa vyote muhimu vya matibabu ya meno. Kina mwangaza wa dari, skrini ya uchunguzi, sehemu ya kuhifadhi vifaa na bomba la kuvuta na kusafisha mdomo kwa wagonjwa. Mazingira ni safi na yanayofaa kwa matibabu ya kinywa na meno. Yakionyesha kliniki ya kisasa ya meno.

Kifaa cha umron kinachoonekana kutumika kama nebulaizer au compressor kwa wagonjwa wenye matatizo ya kupumua kama pumu. Pembeni yake kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu, kinachotumika kufuatilia afya ya moyo. Hii inaonyesha huduma ya afya ya msingi inayo tolewa majumbani au kwenye kliniki ndogo.

Chupa hii nyeupe ikona kemikali ya formalin ya kiasi cha asmilia ya 40. Imezalishwa na kampuni ya Faholo Chemicals Limited kutoka Nairobi, Kenya. Matumizi ya kemikali huhifadhi sampuli za tishu, matumizi ya maabara na matumizi ya mfugo.

Vifaa vya upasuaji vya chuma vimepangwa juu ya meza, vikiwemo forceps , makasi, ncha ya kushika, trei ya figo na bakuli ndogo. Vifaa vingine vimefungwa kwenye paketi na plastiki tayari kwa matumizi ya kliniki au upasuaji pale hospitalini.

Kundi la madaktari au wanafunzi wa udaktari wakiwa wamekusanyika kumsaidia mwenzao ambaye amelala chini anaonekana. Wote wamevaa makoti meupe ya madaktari isipokua mmoja aliyevalia shati jeusi. Wengine wanatumia skethoskopu zao kumsikiliza mgonjwa na wengine wanaoshika kichwa na mkono. Uso wa mtu aliyelala unaonyesha maumivu na uchovu.

Wataalamu wawili waliovaa sare za kijeshi au ulinzi wa taifa ambao, pia wamevalia barakoa na glovu wakifanya uchunguzi wa afya kwa mtu mwingine anaonekana. Mtaalamu mmoja aliyevalia miwani anamchunguza mtu huyo labda kwa kutumia kifaa kidogo cha kupima, huku mtaalamu wa pili akisimama kando akishika baadhi ya vifaa, na kutoa msaada. Mgonjwa ameketi na amefungua mdomo wake akionyesha anaendelea kuchunguzwa.

Mwanamume aliyeketi kwenye kiti mbele ya meza ya ofisi anaonekana amevalia koti jeupe la maabara likionyesha anaweza kuwa daktari, mtaalamu wa maabara au mfanyakazi wa afya. Mbele yake kuna mafaili na karatasi nyingi. Mwanamume huyo anaonekana akishikilia na kupitia baadhi ya karatasi hizo, akionyesha shughuli za kufanya kazi ofisini au kliniki. Meza inaonekana imejaa mafaili mengi na mwanamume huyo anaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Hii ni miguu ya mtu mmoja ambaye amevaa suruali yenye rangi nyekundu na nyeupe na viatu vya plastiki vya rangi ya buluu. Hata hivyo picha hii inasikitisha kwa sababu inaonyesha miguu hii imefungwa minyororo mizito ya chuma na kufuli kubwa. Minyororo imefunga mtu huyo kutoka kwenye mguu mmoja hadi mwingine.

Msichana aliyekunja uso na kushika kichwa kwa mkono mmoja, ishara ya kuwa amechoka au amesongwa na mawazo. Juu yake kuna alama za maswali, saa zinazowakilisha muda na mistari iliyochanganyika, yote ikiashiria mkanganyiko, wasiwasi au msongo wa mawazo.

Mwezi wa uhamasishaji wa afya ya akili unasisitiza umuhimu wa kuasaidia watu wanaopitia msongo wa mawazo ujumbe unatoa maneno matano ya kuwafariji yakiwemo "hauko peke yako" "niko hapa kwa ajili yako" "pole kwa unayopitia" naweza kukusaidia kwa njia yeyote? umejaribu tiba ya kisaikolojia?.

Hii ni bango la wizara ya afya na PS Kenya kuhusu uhamasishaji wa afya ya kiakili. Ujumbe wake unasema ni wakati wa kurejesha mazungumzo ya afya ya akili kuwa ya kawaida. Bango linaonyesha kijana aliyeonekana mwenye mawazo mengi ameshika kichwa chake na juu yake kuna mistari iliyochanganyikana kuashiria mawazo.

Hii ni bango la siku ya afya ya akili duniani, ikiashiria zimesalia siku nne hadi Oktoba kumi, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Inaonyesha mwanamke akionekana akiifikiria na inahimiza mazungumzo kuhusu afya ya akili, hasa mahali pa kazi. Nembo za serikali ya Kenya na Johnson Johnson pia zipo.

Hii ni sanduku la dawa ya ibuprofen yenye vidonge ishirini na nne. Hutumika kupunguza maumivu, uvimbe na homa. Ni dawa ya kutuliza maumivu ya kichwa, meno, misuli na viungo vya mwili. Ni muhimu kutumia dawa hii kwa ushauri wa daktari au kufuata maelekezo ya matumizi.

Hili ni sanduku la bidhaa ya dawa, au virutubisho. Sanduku lina rangi nyeupe na buluu na limeandikwa maneno makubwa yanayosoma Health aid vitamin B99 complex . Chini yaa maandishi hayo kuna maneno, The ultimate B complex formulation ikionesha kuwa bidhaa hii ina aina ya vitamin B. Upande wa sanduku unaonekana una maandishi madogo yanayoeleza maelezo zaidi kuhusu bidhaa, labda maelekezo ya matumizi na viungo.

Chupa hii ina virutubisho vya calcium, magnesium na vitamin d tatu, ambavyo husaidia kujenga mifupa imara na kuzuia ugonjwa wa mifupa. Vidonge hivi ni rahisi kumeza, na vinakuja kwa offer ya zaidi ya vidonge mia moja zaidi. Bidhaa hii inasisitiza ubora wa hali ya juu, kwa afya ya mifupa.

Dawa hii ya sindano ya Buvonal hutumika kutibu magonjwa ya mifugo kama east coast fever . Ina kiambato hai na inatolewa kwa ajili ya matumizi ya wanyama pekee. Hii ni dawa ya kuandikiwa na daktari wa mifugo na inapaswa kuhifadhiwa mbali na watoto.

Hii ni pakiti ya dawa ya Panadol Extra lenye rangi nyekundu na bluu. Ina Paracetamol miligramu 500 na caffeine miligramu 65. Inadai kufyonzwa haraka ikipunguza maumivu kwa ufanisi zaidi na kuwa mpole tumboni. Kifurushi hiki kina vidonge 24.

Bidhaa ya dawa ya mifugo inayoitwa Per Vexon Plus Injection imejaa kwenye chupa ya kahawia yenye millimetre mia moja na sanduku la njano. Sanduku na chupa vina maandishi yanayoonyesha kuwa ni sindano ya kutibu ECF, East Coast Fever na mapavu kujaa maji.

Mtu akimimina sabuni ya maji kutoka kwenye chupa ya plastiki kwenye kiganja chake anaonekana. Mikono ya mtu huyu ina rangi ya ngozi nyeusi na sabuni inaonekana kuwa ni ya rangi ya kijani kibichi. Mbele ya mikono hii kuna sinki jeupe la kunawia uso au mikono na bomba la maji la chuma linalong'aa likiashiria mazingira ya choo au bafuni.

Mtoto mchanga anapewa chanjo ya altavirus kwa njia ya matone ya mdomoni na mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya kijani. Mama anamshikilia mtoto kwa uangalifu huku chanjo ikitolewa kwa makini. Chanjo hii inalenga kumkinga mtoto dhidi ya kuharisha kali inayosababishwa na virusi vya altavirus.

Mtoto anapokea chanjo ya matone kwa njia ya mdomo kutoka kwa mtoa huduma ya afya. Hii ni hatua muhimu ya kinga didhi ya magonjwa ya utotoni kama polio. Chanjo hii husaidia kuimarisha afya ya jamii ya kuzuia mlupiko ya magonjwa yanayoweza kuzuilika. Muktadha huu unaonyesha juhudi za sekta ya afya katika kuhakikisha watoto wanapata huduma bora mapema.

Mhudumu wa afya amevaa glavu nyeupe akimchanja mgonjwa kwenye bega la kushoto kwa kutumia sindano. Mgonjwa amevaa vazi la maua na barakoa, ishara ya utunzaji wa usalama wa afya na kinga dhidi ya magonjwa.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya usalama wanatoa chanjo kwa watoto chini ya mti. Mama na watoto wamesimama wakiwa kwenye foleni, huku mhudumu akimpa mtoto dawa ya matone. Sanduku la kuhifadhia dawa linaonekana chini karibu na mtu wa huduma. Hii ni huduma ya afya ya jamii, inayolenga kuhakikisha watoto wanapata chanjo muhimu, hata nje ya vituo vya afya.

Mtoto anapewa chanjo ya matone dhidi ya Polio kwa msaada wa mtaalamu wa afya. Unicef na WHO wanatoa wito wa dharura wa kuchukua hatua dhidi ya mlipuko ya surua ya polio haswa wakati huu ambapo Covid-19 imesababisha uvumbuvu wa chanjo. Lengo ni kuwalinda watoto kupitia chanjo ili kuzuia magonjwa hatari.

Wanafunzi wakiwa wamevaa sare za shule. Wananawa mikono kwa kutumia madomo ya plastiki yaliyowekwa kwenye stendi. Wamevaa barakoa, jambo linaloashiria kuzingatia tahadhari za kiafya hasa zaidi magonjwa za kuambikizwa kama COVID 19. Mazingira ni ya shule ya msingi na mpangilio huu unaonyesha juhudi za kukuza usafi wa mikono na afya ya jamii ya wanafunzi.

Mwanamichezo huyu anaonekana kuwa bondia aliyepata jeraha kubwa la uvimbe kwenye paji la uso. Labda kutokana na kupigwa kwa nguvu wakati wa pambano. Anaonekana kuchoka, uso wake unaonyeshana maumivu na hali ya mshtuko. Tukio hili linaonyeshana hatari zinazoweza kutokea kwenye michezo ya mapambo na umuhimu wa kuwa na huduma ya afya ya dharura kwa wanamichezo.

Mpira wa rangi ya kijani umeangusha vibonzo kadhaa vya mchezo wa boli. Vibonzo vimeanguka au vya kuashiria kuwa mpira uligongwa kwa nguvu. Mazingira haya yanaonyesha ushindani wa michezo ya burudani unaohitaji usahihi, nguvu na mwelekeo sahihi.

Mtu anafanya mazoezi ya Leg Extension kwenye mashine ya mazoezi ya viungo ndani ya ukumbi wa mazoezi. Mashine hiyo inauzito wa chuma yenye namba thelathini na tano kuashiria uzito. Mtu huyo ameketi na anasukuma uzito huo kwa kutumia miguu yake akilenga kufanyisha kazi misuli ya mapaja. Nyuma yao kuna vifaa vyengine vya mazoezi mpya.

Mwendeshaji baiskeli amesimama katikati ya barabara akiwa na maumivu ya mgongo. Ameegemea baiskeli yake huku mkono wale ukiwa kwenye kiuno. Ishara ya jeraha au uchovu unaohusiana na michezo. Hali hii inaonyesha umuhimu wa dawa ya michezo katika kusaidia wanariadha kurejea katika hali nzuri ya kiafya.

Hii ni pambano la ngumi la kusisimua. Bondia mmoja, anayevaa glovu nyekundu kwenye mkono wake wa kulia, anapigwa ngumi kali usoni na bondia mwingine anayevaa glovu ya bluu. Uso wa bondia aliyepigwa umebonyea kutokana na nguvu ya dhoruba.

Mti mdogo wenye majani mebamba ya kijani umepandwa kwenye bustani yenye mazao kama vitunguu na mimea mengine ya chakula. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijijini huku nyumba ya mbao ikiwa nyuma ya bustani, hali ya hewa ni ya jua, ardhi imepaliliwa vizuri na inaonekana kuwa sehemu ya kilimo cha nyumbani ambacho kinaweza pia kujumuisha mimea ya dawa au kibambadala.

Mimea ya aloe vera yenye majani makubwa ya kijani yenye miba pembezoni inaonekana ikiwa imewekwa juu ya mbao zilizozeeka. Nyuma yake kuna vichaka vyenye majani mengi ya kijani kibichi. Mmea huu hutumika sana katika tiba za asili hasa kutibu magonjwa ya ngozi na matatizo ya tumbo.

Mimea mbali mbali ya kijani imeota katika bustani ya vibuyu cha mikomba. Mbele kuna mmea wa kiasili wenye majani mapana matunda madogo ya kijani ambayo huenda yanatumika kama tiba mbadala au chakula. Nyuma kuna mwangaza wa jua unaopenya kupitia majani na nyumba ya kijijini inaonekana kwa umbali. Mazingira haya yanaonyesha bustani ya nyumbani inayochanganya mimea ya chakula na dawa asili.

Majani marefu ya kijani imesimama katikati ya vichaka vya mimea pori yakipigwa na mwanga wa jua unaopenya juu ya matawi. Mmea huu huweza kuwa na matumizi ya kitiba hasa vijijini ambapo mimea ya porini hutegemewa kwa uponyaji wa magonjwa mbalimbali. Mazingira haya yanaonyesha utajiri wa asili wa dawa mbadala.

Mimea ya asili inayoota kwenye ardhi kavu na yenye mwangaza wa jua. Katikati kuna nyasi kavu au matawi yaliyokauka yanayoashiria sehemu ya mimea iliyokufa au kutumika kwa matumizi maalum. Mimea hii huenda ni dawa ya kienyeji au hutumika kwa matibabu mbadala. Eneo linaonekana kuwa shambani au kwenye bustani ya mimea ya dawa.

Majani ya kijani yanamea katika sehemu yenye nyasi ndefu karibu na njia ya udongo. Kuna mimea ya mahindi upande wa kushoto, huku mazingira yakionekana kuwa ya kijijini yenye miti na vichaka vilivyochangamka. Mmea wa mbele unaonekana kuwa wa dawa ya jadi.

A tall tree with many leaves dominates this natural landscape. The sun rays are passing through the leaves showing the beauty of the forest environment. This landscape can be used as an alternative medicine such as picking out trees for medicine or seeking mental peace

Migomba iliyokomaa ikionyesha makundi ya ndizi changa huku jua likimulika kupitia majani mapana ya kijani. Mazingira yanatoa picha ya bustani yenye rotuba na hali nzuri ya hewa. Inaonyesha shughuli za kilimo cha ndizi mashambani. Uota wa asili unaozunguka unaongeza uzuri wa afya ya mazingira hayo.

Mti huu una majani mapana ya kijani na matunda madogo ya kijani kibichi. Mimea aina hii hutumika katika tiba asilia na inaweza kuwa na faida za kiafya kulingana na matumizi ya jamii mbalimbali. Matunda yake huonekana yakiwa yamejaa kwenye matawi na mara nyingi huvunwa kwa matumizi ya dawa au lishe.

Mti wenye majani mengi unaonekana umestawi vizuri katika mazingira ya kijijini. Eneno limezungukwa na miti mingine na kibanda kidogo chenye mbao upande wa kushoto. Sehemu hii inaweza kutumika kwa madhumuni ya tiba asilia au kivuli chake kupumzika kutokana na mazingira yake ya kijani kibichi.

Majani yenye miiba na ngozi kijani yanaonekana yakikua karibu na kichaka. Ni mmea wa asili unaojulikana kwa matumizi ya tiba mbadala hasa kwa ngozi na matatizo ya tumbo. Mmea huu hustawi vizuri katika mazingira ya jua na udongo wa kawaida na hutumika sana katika matibabu ya kienyeji.

Mmea unaonekana kuwa na majani mapana yenye nywele nyembamba. Kuna maua madogo ya rangi ya zambarau yaliyofunguka sehemu. Mimea hii huonekana maeneo ya joto na kame na mara nyingi hutumika kwa madhumuni ya tiba asilia au kilimo cha nyanya chungu.

Mti wa maembe wenye majani mingi umeangaziwa na miale ya jua inayopenya kupitia majani. Baadhi ya miale hiyo inaonekana wazi ikishuka chini. Majani yanaonekana kuwa na afya na kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti mingine isiyoonekana wazi. Inaashiria mazingira ya asili yenye mwanga wa wingi wa jua.

Mmea wa asili wenye majani mapana na kijani unakua kwenye mazingira ya mashambani yenye jua kali. Umezungukwa na majani na miti huku uzio wa miti ukiwa upande wa nyuma. Mimea kama hii mara nyingi hutumika katika tiba za jadi au kioo cha kienyeji.